Hili ni duka kubwa linalo uza nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti na rangi tofauti tofauti. Zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma na pia kwenye rafu. Watu wanaonekana wakifanya shughuli mbalimbali za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la kuuza nguo linalojulikana kama LCYKK. Duka hili huwa linauza nguo za aina tofauti tofauti; nguo za wanadada, nguo za kiume na nguo za watoto. Nguo hizi sanasana huwa ni wa mtindo wa kisasa na bei yake huwa ya juu.

Hili ni duka kubwa ambalo linauzwa nguo za aina tofauti tofauti. Tunaona mashati ambayo yamekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza. Kuna bango ambalo linaonyesha bei ya bidhaa hizi zimepunguzwa kwa asilimia hamsini na tano.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza nguo. Nguo hizi ni za muundo na rangi tofauti tofauti ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu na safu. Tunaona bango ambalo linaonyesha bei ya bidhaa hizi kuwa mia nane tisini na tisa.

Hili ni duka kubwa linalouza nguo za kiume. Nguo hizi ni za aina na muundo mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma. Mtu anaonekana amesimama akifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la kuuza nguo linaloitwa burget wear. Duka hili ni maarufu sana jijini Nairobi kutokana na bei ya chini ya bidhaa zake. Nguo ambazo zinauzwa hapa zimevaliwa na si mapya.

Hili ni duka la kuuza nguo la kisasa linalojulikana kama Vivo. Duka hili huuza nguo za muundo na aina tofauti tofauti. Nguo hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye rafu, nguo hizi huwa ni za bei za juu.

Hili ni duka kubwa la nguo, nguo hizi ni za rangi na muundo tofauti tofauti. Zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma, na mengine yamekunjwa na kupangwa kwenye safu. Watu wanaonekana wakifanya shughuli ya ununuzi.

Hili ni duka la nguo, linalouza bidhaa ya kiume. Tunaona aina mbalimbali ya nguo ambayo yamepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma huku mengine yamekunjwa na kuwekwa chini kwenye safu.

Hili ni duka kubwa la kuuza nguo. Nguo hizi ni za muundo na rangi tofauti tofauti. Tunaona makoti ambayo yamepangwa vizuri kwa nguzo la chuma, huku mashati yamepangwa kwenye safu.

Hili ni duka kubwa linalouza nguo. Nguo hizi ni za muundo na rangi tofauti tofauti zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma ili kurahisisha ununuzi na wateja.

Hili ni duka kubwa la nguo linalouza bidhaa mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma. Bidhaa hizi ni za mtindo wa kisasa na linaonekana kuwa ya bei ya juu.

Hili ni duka linalouza nguo sanasana ya kiume. Tunaona mashati ya kila rangi na muundo ambayo yamepangwa vizuri kwenye meza. Kuna bango ambalo linaonyesha bei ya bidhaa hizi zimepunguzwa kwa asilimia hamsini na tano.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona nguo za muundo na rangi mbali mbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma. Pia tunaona magodoro ya rangi tofauti yakiuzwa.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile makoti ambayo yametundikwa kwenye ukuta, na kutumia nguzo za chuma. Pia, tunaona mikoba ya kila aina na rangi, ambayo yamepangwa vizuri kwa urahisishaji wa ununuzi.

Hili ni duka linalouza nguo ya kina dada linaloitwa, mirosa classic collections. Duka hili linauza nguo za tofauti tofauti wenye mtindo wa kisasa. Nguo hizi zimepangwa kwenye manequinn .

Hili ni duka linalouza nguo tofauti tofauti. Kuna nguo za watoto, nguo za wanadada na pia nguo za wanaume. Watu wanaonekana wakichagua nguo ili waweze kununua. Kuna bango linaloonyesha bei ya bidhaa hizi ambalo ni la msingi.

Hili ni duka kubwa la kuuza nguo, Tunaona nguo za aina mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri na kutundikwa kwenye nguzo za chuma. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi zimepunguzwa kwa asilimia thelathini.

Hili ni duka kubwa la nguo linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna nguo za kiume, nguo za kike na pia nguo za watoto. Nguo hizi zimepangwa vizuri na kutundikwa kwenye nguzo za chuma ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni duka ambalo linauzwa nguo za aina tofautitofauti. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma. Kwa mbali kidogo tunaona mikoba ya aina mbalimbali ambayo imepangwa kwenye safu, hii yote ni kurahissisha ununuzi.

Hili ni duka kubwa la kuuza nguo linalojulikana kama Woolworths. Duka hili huuza nguo za aina mbalimbali. Nguo za watoto, nguo za kiume na pia nguo za kina dada. Nguo haya huwa yamepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma.

Magari na muundo wa rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye nyasi nambari ya usajili ya kenya yanaonekana kwenye baadhi ya magari watu wanaonekana wakitembea huko nyuma na mandhari yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Magari ya kibinafsi yenye muundo na rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye nyasi. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na magari haya. Nambari ya usajili ya Kenya yanaonekana kwenye baadhi ya magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na safi.

Magari kadhaa yenye muundo na rangi mbali mbali yameegeshwa kwenye nyasi magari haya yananambari ya usajili ya kenye watu wanaonekana wamesimama huku wengine wameketi mandhari yanaonekana kuwa tulivu.

Hapa ni ndani ya jengo ambalo linauza magari. Tunaona magari ya muundo na rangi mbali mbali ambayo yamepanwa vizuri kwenye mistari mirefu. Mtu anaonekana akitembea, pengine anafanya hapa kazi ama amekuja ilikununua gari.

Magari yenye muundo na rangi tofauti tofauti yameegeshwa kando ya nyasi. Baadhi ya magari tunaona usajili wa Kenya. Watu wanaonekana wameketi huku wengine wakitembea. Kando kabisa tunaona miti mirefu.

Haya ni magari ya muundo na rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa kwenye nyasi. Magari haya yana nambari ya usajili wa kenya. Kwa mbali kabisa tunaona miti na mandhari inaonekana kuwa safi na tulivu.

Hili ni lori kubwa ya kubebea magari. Lori hili lina ghorofa kadhaa na imebeba magari yenye muundo na rangi tofauti tofauti. Magari haya yanasafirishwa pengine kwa wateja ambao wameinunua tayari.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Miongoni mwao tunaona lori ya kubebea magari. Lori hili lina ghorofa mbili na limebeba magari ya aina tofauti tofauti.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali, tunaona viatu ambavyo yamepangwa chini vizuri kwenye mbao, na mengine yametundikwa ukutani. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla, linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile nafaka ambayo yamepangwa vizuri kwenye makasha ya plastiki. Bidhaa hizi imepengwa vizuri ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi linalouza bidhaa mbali mbali. Tunaona bidhaa kama vile matunda na mboga, ambayo yamepangwa vizuri kurahisisha ununuzi. Wateja wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile matunda na mboga ambayo yamepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao ilikurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli za ununuzi.

Hapa panauzwa viatu vingi. Tunaona rundo kubwa la viatu ambayo yamepangwa chini na mengine yametundikwa ukutani. Viatu hivi ni vya kiume, watoto na kike. Mtu anaonekana akifanya shughuli ya ununuzi.

Hili ni soko la wazi linalouza vifaa tofauti tofauti. Tunaona vitu kama vile vitunguu, nynaya na viazi. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi, linalouza aina mbalimbali ya mboga. Tunaona watu wanafanya shughuli ya ununuzi, huku wauzaji wamesimama karibu na bidhaa zao. Barabarani tunaona magari mengi yakipita

Hili ni soko kubwa la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi huku wengine wanapita. Wauzaji wameketi kwenye miavuli yao.

Hili ni soko kubwa lla wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda ambayo yamepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao ili kufanya shughuli ya ununuzi kuwa rahisi. Tunaona vitu kama vile mananasi, maembe na machungwa.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa tofauti. Bidhaa hizi yamepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Bidhaa hizi ni kama vile ndizi, mananasi machungwa.

Hili ni soko kubwa linaloitwa Kikuyu Modern Market. Soko hili linauza bidhaa tofauti tofauti kama vile mboga, matunda, nguo na kadhalika. Soko hili huwa inafunguliwa masaa ya asubuhi saa kumi na moja na nusu na hufungwa masaa ya usiku ya saa tatu na nusu.

Hili ni soko kubwa la wazi, linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama vile mboga na matunda na yamepangwa vizuri ili kurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona ndizi mingi ambayo yamepangwa kwenye mabanda ya mbao. Tunaona ndizi ambayo tayari yameiva yakawa manjano na mengine ambayo bado hayajaiva yenye rangi ya kijani kibichi . Watu wanaonekana wakifanya shughuli ya ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi amablo limejaa wanunuzi na wateja wengi. Soko hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga na nafaka. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye makasha ya mbao. Kuna miavuli amabyo inatoa kivuli kwa wauzaji.

Hili ni soko kubwa la wazi linalouza bidhaa tofautitofauti, kuna bidhaa kama vile; nguo, blanketi, matunda na mboga. Watu wanaonekana wakifanya shughuli mbalimbali za ununuzi na uuzaji.

Hili ni soko kubwa la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti. Hapa tunaona rundo kubwa la viatu ambazo zinauzwa. Viatu hizi zimepangwa vizuri chini na mengine yamening'inizwa juu. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi kwa mbali.

Hili ni soko ndogo la wazi linalouza bidhaa tofauti tofauti tunaona vitu kama vile nyanya, vitunguu, pilipilihoho, dania na limau bidhaa hizi zimepangwa vizuri ilikurahisisha ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi, linalouza vitu tofauti, tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye banda ya mbao. Tunaona vitu kama vile nyanya, karoti, pilipili hoho na vitunguu. Watu wanaonekana wakifanya shughuil za ununuzi.

Hili ni soko kubwa la wazi, linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda ,bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao, huku mengine yamewekwa kwenye magunia.

Hili ni rundo la matunda ambayo yamepangwa chini, tunaona matunda kama vile maembe, machungwa na parachichi. Matunda haya yamepangwa vizuri ili kufanya shughuli ya ununuzi kuwa rahisi.

Hili ni duka la az linalouza bidhaa tofauti tofauti. tunaona viatu vya kina dada ambavyo vimetundikwa ukutani na mengine yamewekwa chini. Tunaona pia miwani ya jua ambayo yamepangwa vizuri ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile matunda na mboga. Tunaona parachichi ambayo yamepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao, watu wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa tofauti. Tunaona vikapu vya kila muundo, aina na rangi yametundikwa ukutani, huku mengine yamewekwa chini kwenye mbao. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali, tunaona bidhaa kama vile shanga na mikufu. Bidhaa hizi zimepangwa chini huku mengine yametundikwa. Kando kabisa tunaona watu wakifanya shughuli za ununuzi. Kuna miavuli ambayo imewekwa ili kutoa kivuli kwa wauzaji.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona matunda na mboga ambayo yamepangwa vizuri kwenye makasha ya plastiki na banda ya mbao. Watu wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli ya ununuzi.

Hili ni jengo kubwa la kisasa ambalo limejengwa kwa muundo wa kisasa tayari umekamilika na upo tayari ili watu waweze kuishi humu ndani tunaona ya kwamba kila ghorofa lina roshani na madirisha yake yamejengwa kwa glasi.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambalo limejengwa kwa muundo la kisasa. Kila ghorofa tunaona roshani. Nyumba hii limekamilika kujengwa na tayari watu wanaishi humu ndani. Nyaya ya umeme yanaonekana yakipita juu ya jengo hili.

Hili ni jengo refu la ghorofa ambalo limejengwa kwa muundo wa kisasa jengo hili bado halijakamilika itakapokamilika watu wataweza kuishi humu ndani mandhari yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Hili ni nyumba ya kifahari ambayo tayari imekamilika kujengwa. Jumba hili lina roshani na ina madirisha ambayo yamejengwa kwa kioo. Tunaona jumba hili limezungukwa na ua wa ukuta na juu kuna nyaya ya umeme.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwa muundo wa kisasa. Tayari limekamilika kujengwa na watu wanaweza kuishi humu ndani. Yana madirisha ya glasi na katika kila ghorofa kuna roshani.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambayo imejengwa kwa muundo wa kisasa. Lina madirisha ya glasi, na katika kila ghorofa lina roshani. Watu tayari wanaishi humu, na hii ishaashiriwa na manguo ambayo yameweza kuanikwa hapo nje kwenye roshani.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambalo limejengwa kwa muundo wa kisasa, limekamilika kujengwa na watu tayari wanaishi humo ndani. Kila ghorofa lina roshani na madirisha haya yamejengwa kwa kutumia vioo.

Hili ni duka kubwa la jumla, linalouza bidhaa tofauti tofauti inayoitwa, China Square. Hii ni kwa sababu inauza bidhaa kutoka nchini China. Duka hili ni maarufu sana jijini Nairobi kutokana na bei ya chini ya bidhaa zake.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile matunda ambayo yamepangwa vizuri kwa hurahisisha wa ununuzi. Vitu vingine vimepakiwa kwenye vipakashi vya plastiki.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti . Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye rafu ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Kuna mabango ambayo yanayoonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda ambayo yamepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao. Tikitimaji imepasuliwa ili kuonyesha ndani ilivyoiva vizuri.

Hili ni duka kubwa la jumla inalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile baiskeli, meza na viti vya plastiki. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla, linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye rafu, ilikurahisisha shughuli ya ununuzi. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Kuna mbango ambayo huwa yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza aina mengi ya bidhaa. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Watu wanafanya shughuli nyingi za ununuzi huku wanavuta toroli.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tafauti tafauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahishisha shughuli ya ununuzi. Kuna mabango ambao uonyesha pei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona wanunuzi wamepanga foleni, wanalipia bidhaa ambazo wamenunua. Wafanyibiashara wanaona wakiwasaidia kupakia vitu kwenye toroli.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa tofauti, tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Sehemu hii haswa inauza bidhaa za kufanyia usafi nyumbani.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti, hii ni sehemu inayouza vileo pekee. Vileo hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu na kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya vileo hivi.

Hili ni duka kubwa la jumla, linalouza bidhaa toauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi uku wengine wanasukuma troli iliojaa bidhaa.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Sehemu hii tunaona bidhaa kama vile baiskeli, viti vya plastiki na mipira. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda. Yakiwa yamepangwa vizuri kwenye makasa ya mbao. Watu wanaonekana wakifanya shughuli yao ya uuzaji.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouzwa bidhaa tofauti, tofauti. Duka hili linajulikana kama Chandarana Foodplus ni maarufu sana humu jijini Nairobi, kutokana na bei ya chini ya bidhaa zake.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu, ili kurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za ununuzi. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Mtu anaonekana akitembea, pengine anafanya shughuli ya ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu, ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Watu wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli zao za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti sehemu hii ya saa ni sehemu ya kuokea mikate na vitafunio vingine tunaona keki ya aina mbali mbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye glasi pamoja na vitafunio kama vile sambusa.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile nafaka ambayo yamewekwa kwenye makasha ya plastiki. Mtu anaonekana akitembea pengine anafanya kazi humu ndani.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona vitu kama vile baiskeli. Watu wanaonekana wamepanga foleni ili waweze kulipia bidhaa ambazo wameweza kununua.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti . Bidhaa hizi sanasana huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha shughuli ya ununuzi. Hapa ni sehemu ambayo nyama huuziwa.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii haswa ni sehemu inayouza dawa ya kusafisha meno na mswaki. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la wazi linalouza bidhaa totautitofauti. Bidhaa hizo huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kufanya shuguli ya ununuzi kuwa rahisi tunaona vitu kama vile mabaiskeli friji na kochi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile vitunguu na mboga. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii haswa tunaona unga kutoka kampuni mbali mbali, ambao yamepangwa vizuri kwenye safu, ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofautitofauti. Hapa tunaona bidhaa ambayo yamepakiwa kwenye mifuko ya plastiki, na mengine kwenye karatasi. Bidhaa hizi yamewekwa kwenye friji kwa kuwa yanaharibika haraka.

Hili ni duka la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu, ili kufanya shughuli za ununuzi. Sehemu hii haswa ni sehemu ambayo inauza matunda na mboga. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ndefu ili kufanya shughuli ya ununuzi kuwa rahisi watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona baiskeli ya kila aina na rangi ambayo yamepangwa vizuri. Kando kabisa kwenye rafu tunaona gari za watoto wadogo.

Hili ni duka kubwa la jumla, linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu, ili kurahisisha ununuzi. Kuna bango linaloonyesha bidhaa ipo sehemu ipi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti, bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu na mengine yametundikwa kwenye nguzo za mbao. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla la Carrefour linalouza bidhaa tofauti, tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Kuna banglo linaloonyesha bei ya bidhaa haya.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona maziwa kutoka kampuni mbali mbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye safu. Hii ni ili kurahisisha shughuli ya ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti. Sehemu hii haswa ni sehemu inayouza vinywaji. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye safu ili kufanya shughuli ya ununuzi kuwa rahisi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouzwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kweye rafu ili kurahisisha ununuzi. Kuna bango linaloonyesha bei ya bidhaa hizi. Watu wanaoenakana wakifanya shughuli zao za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile matunda na vinywaji. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali ya ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti, sehemu hii haswa ni sehemu inayouza vifaa vya elecktroniki. Tunaona mashine ya kuoshea nguo na pia mashine ya kuoshea vyombo, watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye rafu, ili kurahisisha ununuzi. Tunaona watu wakifanya shughuli za ununuzi, huku mmoja akiwa ameshikilia troli ambayo imebeba bidhaa.

Hili ni duka kubwa la jumla linalojulikana kama Carrefour. Duka hili ni maarufu sana nchini Kenya. Hii ni kutoka na bei ya chini ya bidhaa zake. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumbla linalouza bidhaa tafauti tafauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ili kurahisisha ununuzi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi huku wengine wanafuta troli.

Hili ni duka la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti, sehemu hii haswa ni sehemu inayouza mboga na matunda. Tunaona mboga, na matunda ya kila aina ambayo yamepangwa vizuri kwenye makasha za mbao.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii haswa ni sehemu ya kuokea mikate na kupikia chakula. Tunaona bidhaa kama vile sambusa ambayo yamepangwa vizuri. Kuna troli hapo chini ya kubebea bidhaa na mtu anaonekana akifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii haswaa ni sehemu inayouza bidhaa ya elekroniki. Tunaona bidhaa kama vile friji ambayo yamepangwa vizuri.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile vyakula, bidhaa za kufanyia usafi, na viti. Vitu hivi huwa vimepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa mbalimbali. Sehemu hii haswa ni sehemu ya vinywaji na tunaona vinywaji ambayo yamepangwa vizuri kwenye safu ili kurahisisha ununuzi. Tunaona pia troli ambayo hutumika kubeba bidhaa wakati wa ununuzi.

Hili ni duka kubwa la jumla linalouza bidhaa tofautitofauti. Sehemu hii haswaa ni sehemu ya vinywaji. Tunaona vinywaji vimepangwa vizuri kwenye safu ndefu. Hii ni kurahisisha ununuzi.